Sehemu ya mapokezi kwenye kituo cha huduma ambacho ni tahasisi ya serikali ya Kenya inayotoa huduma mbalimbali za umma kwa wananchi wa aina tofauti tofauti.

Watu wakiwa kwenye tukio la michezo au sherehe wakishangilia huku wamebeba bendera ya Kenya. Mwanadada aliye mbele anaonekana amefurahi sana akiwa amejifunga bendera la taifa la Kenya. Wengine walioko nyuma pia wanaonekana wakiwa na bendera na waonekana ni kama ni mashabiki au wazalendo.

Kampeni ya amani ikiungwa mkono na honorable Rachel Shebesh kiongozi wa kisiasa kutoka Kenya. Rachel shebesh amevaa gauni refu lenye rangi nyekundu akionekana kujiamini ishara ya heshima, ujasiri na utulivu.

Mchezo wa mpira wa wavu ukiwa unaendelea kati ya timu mbili za wanawake. Timu mmoja limevalia mavazi ya kijani na bluu na nyingine nyekundu na nyeusi. Mchezaji kutoka timu ya kijani, anaonekana akiruka ili kupiga mpira upande wa wapinzani.

Raisi William Ruto akiwa pamoja na jaji mkuu Martha Koome, wakionekana wakitabasamu na kuzungumza kwa urafiki. Raisi anaangalia saa yake mkononi.

Wachezaji wa soka waonekana kushangilia baada ya kufunga mabao tano katika mchezo ulioandaliwa ugani kasarani stadium mjini Nairobi tarehe kumi mwezi huu.

Wachezaji wawili wa soka. Mchezaji kwenye mstari wa mbele amevaa jezi yenye mistari ya rangi ya machungwa. Yule wa nyuma, amevaa jezi la bluu. Mchezaji wa mbele anaonekana kutoridhishwa ama kuumizwa na yule mchezaji ambaye yuko nyuma yake.

Mashabiki wa timu ya FC, wakiwa wanashangilia kwa furaha kwenye uwanja wa michezo. Watu wengi wamevalia jezi ya njano zilizoandikwa Tusker ishara ya kuonyesha mshikamano wao wa timu ya mpira ya mguu ya Tusker FC.Mashabiki wamesimama wakiimba, kupiga kelele na kunyoosha mikono juu kwa furaha.

Chama cha Jubilee ni chama kinachojulikana kwa kuongoza nchini Kenya kwa zaidi ya miaka kumi na kinara wake ni rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Anaonekana kuwa kipaumbele kwa ajili ya kutetea chama yake.

Jaji mkuu Martha Koome aonekana kushika Bibilia mkononi na kuapa mbele ya hadhara akiwa amevaa joho la majaji. Nyuma yake kuna bendera za Kenya, ishara kuwa tukio hili linafanyika katika muktadha wa serikali wa kitaifa nchini Kenya.

Kampeni za kiti cha uraisi yaonekana kuwa umechacha mjini Kisumu. Moi ambaye anaongoza KANU, anaonekana kuwa na wafuasi wengi mjini Kisumu, kuwazidi wenzake ambao wanawania kiti hicho pia.

Meza ya taarifa katika mazingira yanayonekana kuwa ni ya huduma kwa jamii, taasisi au tukio la usajili. Meza hiyo kuna mabango imeandikwa infodesk ikimaanisha kuwa ni sehemu ya kupokea, kupokelea watu na kuwapa taarifa muhimu.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kungojea wakiongojea huduma kwenye kituo cha umma wakitazama mbele na kushughulika na shughuli zao. Kuna madirisha yenye wafanyikazi upande wa mbele huenda ni dirisha la kutoa huduma kama usajili, ushauri au malipo.

Serikali ya County inaonekana kushindwa kumudu usafi mjini Nairobi kwa ajili uchafu huonekana katika mitaro na mabango mtaani Pipeline.

Mashabiki watatu wa michezo wakifurahia na kupiga selfie . Wanaume hawa wamepaka rangi usoni zinazowakilisha bendera ya Kenya na wawili kati yao wamevaa mavazi ya kimchezo yenye jina la Kenya. Mechi ya rugby au kandanda. Mashindano haya yaonekana pia kuwa ughaibuni.

Wanaume wawili walioketi mezani wakiwa wanashughulikia nyaraka rasmi au fomu. Mmoja wao anaandika kwa kutumia kalamu kwenye karatasi huku mwingine pia akiwa makini na kazi yake. Karatasi nyingi zimewekwa mezani na kuna mtu anashikilia fomu mbele yao labda anasubiri pia kuhudumiwa.

Watu wakishiriki kwenye campain ya siasa wakiwa na mabango ya chama cha PNU chenye kauli kazi iendelee. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha na kushangilia na kuonyesha ishara ya kuunga mkono chama hicho. Chama hili ambalo lilikuwa linaongozwa na rais aliyestaafu Mwai Kibaki.

Wachezaji wanawake wa mpira aina ya kikapu wanaonekana wakikabidhiana vikali, huku mchezaji aliyevalia sare aina ya manjano akionekana kuwa na mpira mwenzake aliyevalia sare nyeupe akimkaribia kwa ukaribu zaidi.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini, wote wamevalia sare nyekundu zilizoandikwa KDF ambazo zinaweza kumaanisha jeshi la ulinzi la Kenya, wachezaji wanafanya mazoezi ya viungo mbele ya goli, wote wako kwenye sare rasmi ya michezo, ikionyesha umoja na utayarishi.

Kikundi cha wachezaji wa basketball wakisherehekea ushindi wao kwa furaha kubwa. Wamevalia fulana nyeupe zilizoandikwa champions na bukta za bluu huku wakinyanyua kikombe la dhahabu juu kwa pamoja. Nyuso zao zinaonyesha furaha, ushindi, shauku na mafanikio kweli kweli.

Mashabiki wa Gor Mahia, Ulizi Star pamoja na FC Leopard, wanaonekana uwanjani kwa ajili ya kushangilia ushindi wa wachezaji wao bora, siku hii.

Watu waonekana kwenye laini foleni, kwenye jengo la serikali au taasisi ya umma wakihudumiwa kwenye madirisha ya huduma. Kuna askari wa usalama anayesimama katikati ya chumba akifuatilia hali ya usalama au taratibu mle ndani.

Naibu wa rais anaonekana katika hafla ya kijamii ambapo mwanamke na mtoto wake wanapokezwa hati nyaraka kutoka kwa afisa. Hii nyuma yao kuna mabango ya Huduma Kenya yanayoonekana kuashiria tukio hili lina uhusiano wa utoaji huduma za umma.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakisherehekea baada ya kufunga bao au kupata ushindi. Wako uwanjani na wanaonekana kuwa na furaha wakipongezana kwa mikono, makumbatiano na tabasamu. Mazingira ni ya uwanja wa mpira wa mguu ulio na viti vya watazamaji kwa umbali.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye tukio la michezo baada ya mechi ya rugby au mpira wa miguu kutokana na mavazi yao na hali ya shangwe. Wengi wao wamevaa mavazi yenye nembo ya Kenya na mtu mmoja aliyeko mbele miongoni mwao amejifunga bendera ya Kenya akionekana kuwa anawachochea au kuwachangamsha mashabiki wenzake.

Rais Mstaafu Uhuru Mugai Kenyatta pamoja na viongozi wengine kuonekana katika hafla fulani mtaani Nairobi.

Wanasiasa wa Jubilee anaonekana kuwa kipaumbele akisisitiza kwa ishara ya kidole. Mkono wake una bangili ya Kenya ambayo huashiria uzalendo na pia uhusiano na masuala ya kitaifa. Nyuma yake kuna wanawake wengi waliovaa kofia za nyekundu za kuonyesha tuko pamoja.

Mashabiki wa timu ya miguu ya Gor Mahia FC mojawapo ya vilabu maarufu nchini Kenya. Mwanamke aliye katikati ameshikilia skafu ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia akionyesha usaidizi na mapenzi kwa timu yake ya Gor.

Kiongozi wa au afisa wa serikali ya Kenya mwanamke yenye nembo ya Judicial Service Commission amevaa mavazi rasmi ya rangi ya buluu na nyeupe. Pia ana miwani. Anaonekana akitoa maelezo na kujibu maswali mbele ya kipaza sauti akiwa kwa umakini. Anajaribu kuhutubia katika televisheni ya Citizen.

Shabiki mkuu wa timu ya kandanda inayoitwa Gor Mahia, shabiki huyu kuonekana kuvalia sare ya Gor Mahia iliyo na rangi ya manjano, na pia kofia iliyoandikwa KDF.

Rais wa jamhuri ya Kenya akikutana na kuwasalimia wananchi waliokusanyika kwa wingi. Wananchi wanaonekana wakiwa na furaha, hamasa na shauku kubwa na kumkaribisha na kushikana mikono naye rais wa nchi ya Kenya Dr . William Ruto.

Kijana aliyesimama kwenye eneo la maegesho akiwa anashikilia hati nyaraka mkononi, kwa mkono wa kushoto anashikilia kitabu kidogo chenye rangi ya bluu ambacho kinafanana na pasipoti, huku mkono wa kulia ukiwa na karatasi ambazo huenda ni stakabadhi zinazohusiana na usafiri wa huduma ya usafiri ya huduma.

Watu wengi wakiwa katika ofisi ya huduma senta. Taasisi ya serikali nchini Kenya inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kama vile usajili wa vyeti vya kuzaliwa, vitambulisho, leseni na za biashara. Eneo ya ndani ya ofisi yaonekana kuwa na wageni wanaosubiria kuhudumiwa.

Umati wa mashabiki wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya, wamebeba bendera ya Kenya, kuashiria ushindi, watu hawa wamejawa na furaha, wengi wakiwa wamesimama mikono juu na nyuso zenye furaha.

Maafisa wa serikali wawili waonekana wakitabasamu, huku afisa wa kiume akionekana kumkabidhi cheti mwenzake ambaye anaingia ofisini kama katibu mkuu katika mwaka huu 2025.

Viongozi wa nchi ya Kenya wakiongozwa na Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua waonekana nje ya mahakama, siku ya kuapishwa kwake wakisemezana pamoja na Maraga akiwa na naibu wake Martha Koome.

Watu wengi wakiwa kwenye uwanja au tukio kubwa la umma wakiwa wamevalia mavazi yenye marangi ya bendera ya Kenya wakishangilia kwa furaha na kushikilia bendera ya Kenya. Vijana kwa watu wazima wote wanaonekana kuwa na furaha wakipiga makofi, kupiga kelele na kushangilia.

Wachezaji wawili kwenye uwanja wa mpira waonekana wakikimbilia mpira huku mchezaji wa mbele aliyevalia nguo la kinjano kuonekana kuinua miguu kudhibiti mpira huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya bluu akiwa nanafanya jitihada ya kufikia mpira huo huo.

Rais aliyestaafu kuonekana kwenye hafla ya kuikula bibilia ama kuapishwa siku ya kwanza ofisini kukiwa na uongozaji wa CJ Maraga, mkewe rais pamoja na wakili mtaani Nairobi.

Kundi la mashabiki waliojaa katika jukwaa la uwanja wakiwa kwenye tukio la michezo. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu baadhi zikiwa na maandishi ya Kenya na mmoja anapeperusha bendera ya Kenya ishara kuwa wanaiunga mkono timu ya taifa ya Kenya kugani Kasarani.

Mchezo wa mpira wa vikapu unaochezwa na wasichana waliovaa sare ya michezo. Mchezaji aliye katikati anaonekana akiwa na mpira mikononi huku akizingirwa na wachezaji wa timu pinzani wakijaribu kuzuia na kumnyang'anya mpira.

Usajili rasmi au upigaji wa picha za kitambulisho kwa ofisi za serikali. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kamera akiangalia moja moja, ikionyesha kuwa anaweza kuwa anapigwa picha za pasipoti ama za kitambulisho.

Wanaume wawili waliovaa sare rasmi ya kazi na vitambulisho shingoni waonekana wakizungumza au kufuatilia jambo fulani kwa makini. Kompyuta mbili ziko mezani, mazingira yanaonekana pia kuwa ya kitaalamu labda la maonyesho kwenye maonyesho ya kitaifu hafla ya kuhamasisha huduma za serikali kwa wananchi.

Wanariadha wa Kenya waliomaliza mashindano ya riadha katika uwanja wa kimataifa. Wanariadha hawa wako kwenye mstari wa mbio na wanaonekana wakiwa wamefurahi ushindi au matokeo mazuri wakitabasamu na kuonyesha viatu vyao juu.

Mwananchi mwanadada anaonekana amebeba bendera akiwa na furaha hali ya kuonyesha uzalendo mkubwa. Anaonekana kupiga kelele au kuimba huku akiwa amevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, watu wengine wengi wameketi na kusimama nyuma yake kwenye uwanja ama hafla kubwa.